Hii ni bima ya Mayfair ambayo inapigania ukuzi na uhendo wa haki katika nchi ya Kenya, na kadhalika, zaidi.

Hapa panaonekana kuna matunda mbalimbali ;kuna maembe garo na tikiti maji. Tikiti maji zaonekana kuwa zaidi kuliko tago na maembe.

Hili ni gafundo la usafirishaji wa magari. Kuna baadhi yao ambayo yamegezwa mengine kueekwa katika gafundo la juu. Chini kuna nafasi ambayo imeachwa kwa mpanglio wa magari mengine.

Hiki ni kibanda cha matunda. Kibanda hiki kimebeba aina mbalimbali za matunda. Kuna ndizi, nyanya, viazi, parachichi, na kadhalika.

Hapa kuna magari matano. Yanaonekana kuegeshwa katika bustani. Magari haya ni masafi sana. Kuna gari jeusi, jeupe na mengine pia.

Hapa kuna magari matatu ambayo yameegezwa. Magari haya, la kwanza ni jeupe, la pili ni nyekundu ya tatu ni nyuesi.

Hapa ni sokoni. Panaonekana kuna watu wengi zaidi ambao wana shughuli zao mbalimbali na pale nyuma kuna nyumba za mabati na pia maduka zao. Kuna watu ambao wanafanya biashara, wanunuzi na wauzaji ambao wanaendelea na shughuli zao za sokoni kama kawaida.

Hili ni duka la magari, kuna magari matatu mazuri sana yanayoonekana na kule nyuma kuonyesha kuna duka zingine lakini kabisa ni duka la magari ambayo magari matatu yanaonenekana kuwa kuwekwa pembeni.

Hiki ni kibanda cha matunda. Panonekana kuna wanunuzi na wauzaji katika kibanda hiki. Kuna haina mbali mbali za matunda ambayo ya mebandikwa humu.